Duka hili la kisasa linauza nguo. Inaonekana nguo za watoto wadogo kutoka umri wa miaka sita kwenda kumi. Zote zimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri. Pia, linaonekana kuwa na taa zinazongaa na kuleta mvuto zaidi.

Paa hii ya kuuza nguo inangaa kwa mwanga mkali wa taa za kisasa zinazopendezesha mazingira. Mavazi ya aina mbalimbali yamevalishwa kwenye manekani kwa ustadi yakionyesha mitindo ya kisasa, kwa wanawake na pia wanaume. Nguo nyingine zimepangiliwa kwenye mpangilio mzuri kwenye walinga.

Botiki hii inakana kuwa yakisasa na inauza shanga na mikoba midogo ya mikono. Kwenye ukuta, kuna picha za wanamitindo ambao umevaa miwani, unekana ya kufutia, na pia panaonekana kuwa nashuka zinazouzwa.

Katika duka la mavazi ya kisasa, kuna mashati ya kuvutia yamepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza. Mashati haya yana rangi mbalimbali na mitindo ya kuvutia, yamekunjwa na kutandikwa kwa usafi ili kuvutia wateja. Pembeni kuna bango ambalo limeandikwa kwa herufi punguzo la asilimia hamsini.

Ndani ya butiki ya kifahari ya kisasa, kuna rafu zilizopangwa kwa ustadi, ambazo zimejaa viatu vya ngozi vya wanaume katika rangi na mitindo mbalimbali. Kuna viatu vya kahawia, nyeusi, na kijivu. Pia, vitu hivyo vinaonekana kuwa safi na vya kuvutia kwa muonekano. Kila jozi inaonekana kuwa ya ubora wa juu.

Duka hili la kuuza nguo linaonekana kuwa na taa zinazoongeza mpato ya eneo hili. Juu ya meza pana nguo ambazo zimekunjwa na kando kuna manekini ambazo zimevalishwa manguo za kiume. Kando pia kuna makoti na kibango kilichoandikwa mia tano hamsini na moja.

Mavazi ya mitumba yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye waya za kuning'inia ikionyesha mbele ya duka cha kuuza nguo. Mavazi haya yanajumuisha mashati, suruali, sketi, blauzi vyote vya mitindo mbalimbali. Kando yake pia kuna maputo yaliyopangwa kwa rangi ya njano na buluu.

Duka la nguo za kisasa zimepangwa vizuri na zipo mezani. Pia pana bango lenye maneno punguzo hadi asilimia arobaini likiwa limewekwa kwa mvuto kwa wateja. Mazingira ni safi na maridadi yakionyesha ladha ya kisasa na ubora ya mavazi yanayouzwa.

Duka hili linaonekana kuuza bidhaa nyingi kama vile nguo, tai na viatu. Bidhaa hizi zote ,zimepangwa kwa mpangilio mzuri, kila mmoja katika rafu yake. Pia , pana meza na kikotoo cha kufanya mahesabu.

Hili ni duka kuu, na kama tunavyoona, inauza vitu vingi. Mwanzo kuna nguo alafu pia kuna viatu kwa wingi. Viatu vyenyewe kuna vyeusi, kuna hudhurungi na rangi kadhalika.

Kwenye televisheni, tunaona msichana anayejishaua huku amevalia kitenge. Pia, kuna dispensa ya maji na kipakatalishi cha kuwasajilisha wanaoingia au wanaotoka katika hiyo ofisi.

Duka hili la mapambo linaonekana kuuza vitu vingi. Kuna kofia, miwani, shanga, viatu, mapegi pia. Ukutani pametundikwa picha za wanamitindo ambao wanavutia ukiwaangalia.

Pana viatu vilivyopangwa kwa utaratibu kwenye rafu yake na pia kuna patipati zinaonyeshwa bei yake. Kwa umbali pia tunaona kuna nguo aina tofauti za kila jinsia na juu tunaona mataa ambayo yamewashwa.

Duka hili linauza suruali na koti. Suruali zimetandikwa vyema kwenye meza na zinaonekana laini kama zimepigwa pasi. Kwa bei yake, zinaonekana zimetolewa kwa asilimia arobaini.

Duka hili linaoneakana kuuza bidhaa kama shati suruali na makoti. Juu pana mataa yanayong'aa na kuongeza mvuto zaidi wa eneo hili. Pia kuna mchongo wa sanamu ambao umevalishwa nguo za kijinsia ya kiume.

Duka hili linaonekana lina nguo ya kila aina kwa sana sana linaonekana ya mtindo wa kisasa. Kwa ukaribu, tunaona mwanadada ambaye amebeba nguo kwa mabega anajaribu kuangalia manguo yanayomvutia.

Duka hili linaonyesha sehemu yenye uzuri na mpangilio mzuri wa bidhaa mbalimbali za mitindo. Ukuta umejaa picha za wanamitindo wakiwa wamevaa miwani ya jua yenye mitindo tofauti, ikiwakilisha mvuto wa bidhaa hizo. Kando na ukuta huo, kuna rafu au mabango yaliyojaa miwani ya jua iliyopangwa na mpangilio mzuri ikiwavutia wateja.

Chumba kubwa la biashara linaonekana kuuza mavazi tofauti kama vile ya watoto, wanawake na wanaume. Pia imepambwa kwa taa angavu ambazo zinamulika na kuongeza mvuto katika nguo hizo.

Duka hili la mapambo linaonekana kuuza bidhaa mingi. Kuna kofia, miwani, begi na pia shanga. Kwenye ukuta pia kuna wana mitindo ambao wamevaa miwani ya kuvutia wateja.

Gari jeusi lenye magurudumu manne limeegeshwa kando ya barabara ya kibinafsi yenye lami. Gari hili lina muundo imara na rangi yake nyeusi inaipa muonekano wa kifahari na wenye nguvu. Muhimu zaidi, gurudumu la akiba linaonekana lilikuwa limefungiwa nyuma ya gari, ikiashiria utayari wake kwa safari ndefu.

Gari hili linaonekana kuwa na muundo wa kisasa na ni la nyeusi. Rangi nyeusi inaipea gari hili mvuto zaidi na pia linaonekana kuwa limefunguliwa madirisha yote na milango ili kuipa nafasi hewa kuingia baada ya kufanyiwa usafi.

Watu wanaonekana kupumzika katika eneo ambalo lina nyasi ya kijani kibichi, mandhari ni matulivu na pia kando yake pana magari ya kila aina yaliyoegeshwa. Yote ya rangi tofauti.

Katika uwanja mkubwa wa magari kuna pajali la magari lililojaa aina tofauti. Kuna malori ya kibinafsi, madogo na makubwa, yote yamepangwa kwa ustadi. Mengine yakiwa mapya na mengine yanaonekana kutumika kiasi.

Katika pajara la magari, pana magari aina mbalimbali ambayo yamepangwa kwenye safu. Kijana mmoja mwenye suti amesimama kando ya gari jeusi la kifahari, akiwa amelishikilia kwa tabasamu na ushindi usoni.

Mwanamke aliyevalia mavazi ya kufutia ana Kuja zenye rangi nyekundu zilizopabwa Kwa urembo wa kisasa anampatia mwanaume aliyevaa suti rasmi funguo ya gari, tukio hili linaonyesha hali ya kuaminiana ukarumin na labda mjakata wa biashara sawadi au mkabitiani wa gari

Mazingira haya yanaonekana kuwa yenye nyasi na miti michache. Watu kadhaa wamesimama wakizungumza wengine wakitazama mandhari. Mmoja wao amevaa koti la kuakisi mwanga. Anaonekana kama mhudumu au mratibu wa usalama. Pia pana magari yaliyopaki kwa utaratibu.

Eneo hili linaonekana kua na magari mengi ya kifahari. Magari yamepaki kwenye nyasi. Kando yake pia kuna miti mizuri inayoonyesha kijani kibichi. Eneo lenyewe linaonyesha mandhari matulivu.

Gari la kifahari lenye rangi nyeusi limeegeshwa kwa ustadi ndani la eneo la kisasa la maegesho. Sakafu ya maegesho ni safi na laini likiwa na alama za kuonyesha nafasi za magari. Madirisha makubwa ya kioo yanazunguka jengo hili.

Watu wawili wamesimama uso kwa uso wakipeana mkono kwa heshima na tabasamu la kuridika. Mtu moja ananyoosha mkono wa mbili akimkapiti mwenzake funguo za gari, zikiwa na kufunguo cha kisasa kinacho ngaa kidogo kwenye mwanga.

Watu wawili wamesimama, mmoja mwanaume na mwingine mwanamke, wamesimama kando ya gari jeupe, huku ameshikilia kijikaratasi. Wanaonekana kuzungumza kuhusu biashara. Wote wamevaa suti na wameng'ara kweli kweli.

Katika eneo hili kuna watu na magari aina tofauti. Kuna lile la kibinafsi na lingine la tuktuk. Magari haya yameegeshwa chini ya mti ili yaweze kupata kivuli yasipigwe na jua.

Pana gari jeusi ambalo linaonekana limemilikwa kibinafsi lina magurudumu manne meusi na pia lina milango nne. Linaonekana kuwa limetegenezwa na teknolojia ya kisasa lina muonekano wakifahari.

Hili ni gari jeupe. Nambari ya usajili KDH 990J .Gari lenyewe linaonekana ni la usafiri, sana sana linatumika katika usafiri wa kibinafsi.

Magari haya yanaonekana kuwa yenye bei ghali sana na yanatumika na wanamitindo au mabwanyenye wenye pesa mingi , pia yanaweza kutumika katika mbio za magari kutokana na kasi yanayokimbia.

Gari hili linaonekana kuwa safi , limefunguliwa milango na madirisha ili upepo mwanana uweze kufika ndani ya gari. Linaoenakana limetengenezwa kwa teknolojia ya kisasa na pia ni la kifahari.

Gari hili jeupe lina magurudumu manne yenye rangi ya nyeusi na milango mitatu. Linaonekana lina muundo wakisasa au kutengenezwa kwa kiteknolojia ya kisasa. Linaweza kubeba abiria zaidi ya kumi.

Hili ni gari binafsi. Linaonekana kwa rangi nyeusi na linamilikiwa na mtu kwa matumizi yake ya kawaida, kwa usafiri wa umma au biashara. Gari lenyewe lina mwonekano wa kisasa na pia limetengenezwa kutumia kiteknolojia ya kisasa.

Magari haya yanaonekana kuwa makubwa yenye injini iliyo na uzito wa kustahimili barabara zisizo za lami, milimani na pia mabonde. Magari yenyewe yameegeshwa kando ya barabara.

Soko hili linaonekana kuwa na shughuli nyingi zinazoendelea. Pana wauzaji ambao wametandika bidhaa vyao nje kama vile viazi na wanunuzi wanaosimama kununua, wengine wamevaa mabegi kwenye mgongo na kando yake panaonekana kuwa na lori na nyumba kubwa iliyopambwa kwa rangi ya kijani kibichi na jivu.

Kibanda cha soko la matunda kilicho wazi kinaonekana kikiwa kimejaa matikiti maji yaliyopangwa kwa utaratibu chini na juu ya meza ya mbao. Pembeni kuna maembe yaliyokomaa na mengine bado mabichi yakionyesha rangi ya kijani na ya njano.

Soko hili linaonekana kuunda vitu vingi. Pana vikapu vilivyoundwa kwa mikono pia kando yake kuna matunda aina ya ndizi, papzi, machungwa. Juu tunaona pia kuwa kuna michongo ya wanyama inayo vutia inayouzwa pia .

Katika soko la wazi kuna vibanda vilivyopangwa kwa mpangilio kila kimoja kikiwa na nafasi yake maalum kwa ajili ya uuzaji. Kila kibanda kinauza bidhaa tofauti, kimoja kikiwa na ndizi mbichi za kijani zilizopangwa kwa marundo, kingine kina nyanya nyekundu zinazong'aa na kingine kikiwa na vitunguu vingi vya rangi ya zambarau na nyeupe.

Duka hili linaonyesha utamaduni na rasilimali za kiasili. Linauza viatu vilivyotengenezwa kwa ngozi. Pia pana shanga na vikapu vilivyotengenezwa kwa mikono. Vitu vinaashiria tamaduni za asili za kiafrika.

Duka hili limejaa sanaa za kiafrika. Ndani yake pamejaa sanamu za mti, vinyago vya mkono na mapambo ya shanga na pia vyombo vya udongo ambavyo vimechorwa kwa ustadi .Ni mahali panaonesha uzuri wa tamaduni wa kiafrika kupitia mikono ya wasanii.

Soko kubwa la wazi la matunda limejaa rundo la rangi mbalimbali kutoka kwa matunda kama vile machungwa, ndizi, maembe, matikitimaji, matufaha na matunda mengine. Wauzaji, wanaume na wanawake wamesimama nyuma ya matunda yao wakiwaita wateja kwa sauti za uchangamfu.

Soko la wazi lina viatu vya aina mbalimbali vikiwa vimepangwa kwa utaratibu juu ya meza na chini kwenye mikeka kuna viatu vya michezo vya wanaume wanawake watoto katika rangi na mitindo tofauti juu ya meza pia kuna bango ambalo limeandikwa shilingi mia mbili na vingine vya mia tatu.

Soko hili la uwazi, shughuli nyingi zinaonekana zikiendelea. Kwa kila banda, kuna matomoko yanayouzwa, mengine mabichi mengine yaliyokomaa. Wanunuzi wanaonekana wakizunguka, na pia kunaonekana kua wengine wakijadiliana bei.

Ndani ya bucha kuna vipande mbalimbali vya nyama vilivyoning'inizwa kwa safu kwenye ndoana vikiwa safi na vimepangwa kwa utaratibu. Kuna nyama ya ngombe, mbuzi na zingine zikiwa zimekatwa kwa vipande vikubwa na nyingine zikiwa tayari kwa kukaangwa au kupikwa moja kwa moja.

Nyumba hii in michoro mizuri ya kuvutia, kama vile ya tembo, twiga, na mandhari ya kitamaduni. Kuta zake zimepambwa kwa picha zilizochorwa kwa mkono, zikionyesha maisha ya wanyama wa pori na utamaduni wa Kiafrika.

Biashara hii ya maua yanaonekana kuwa na mvuto ya kipekee. Pana maua ya waridi, mekundu na meupe pamoja na aina nyingine za kupendeza ambayo yamewekwa kwenye ndoo yaliyojaa maji ili yaendelee kuwa freshi. Maua yamepangwa kwa mpangilio nzuri na rangi zake zinavutia wateja.

Soko hili la uwazi linaonekana kuwa na shughuli nyingi ambapo matairi makubwa ya magari na matanki ya maji yamepangwa kando ya vibanda vilivyotengenezwa kwa bati, fundi anaonekana akifanya kazi yake kwa bidii akikatakata tairi kwa kutumia vifaa vya mkono.

Mbele ya duka la sanaa la asili, mama moja ameketi akiwa amevaa leso lililofungwa kwa kiuno. Ameandaa meza ndogo mbele yake iliojaaa shangaa shanga za mikononi, hereni za asili na mapambo ya kikabila yaliyotengenezwa kwa ustadi mkubwa. Duka lenyewe linaonekana kuwa la kitamaduni.

Soko la matunda la wazi lina maparachichi, machungwa na maembe. Baadhi ya matunda haya yameiva kikamilifu huku mengine yakiwa bado mabichi na yanaonekana hayaja komaa vizuri. Matunda yamepangwa vizuri kwa rangi tofauti.

Soko la wazi lenye kazi nyingi za mikono limejaa bidhaa za kipekee zilizopambwa kwa mitindo mbalimbali. Kuna vyombo vya kupikia, mapambo ya nyumbani, sanamu, meza na mazulia sakafuni. Wauzaji na mafundi wamesimama karibu na kazi zao wakizungumza na wateja kwa urafiki.

Kwenye soko la wazi inaonekana kua na shughuli nyingi. Muuzaji amepanga viatu vyao vya kila aina. Kuna zile za kiofisi na zingine za shughuli mbali mbali. Pia vinaonekana kua na rangi mingi, kuna vyeusi, vyeupe, vyekundu, na michanganyiko ya kisasa.

Soko hili lenye paa za bati, limejengwa kwa mtindo wa kienyeji lakini wa kudumu, lina sakafu ya udongo, vibanda vyenyewe vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Chini ya paa hizi, wachuuzi wamepanga bidhaa zao kwa uangalifu, juu ya meza na mbao, baadhi ya vitu zinazouzwa ni kazi za mkono kama mapambo na shanga.

Wakina mama wameketi kwa utulivu wakiuza vikapu na mikeka ya kitamaduni. Vitu hivi vimesokotwa kwa ustadi mkubwa kwa kutumia nyuzi za asili kama majani ya mitende, magome ya miti na nyasi kavu. Vikapu hivi vina miundo ya kipekee, rangi na michoro ya kitamaduni inayobeba maana ya kifamilia, kijamii au kiasili.

Soko hili la kiafrika linaonekana kuuza bidhaa mingi. Kando tunaona pana ngoma na marinda yaliyoshonwa kwa kutumia kitenge. Watalii wanazuru na kuangalia vitu vinavyo wavutia.

Begi hili limetengenezwa kwa mkono kwa njia ya kushona nyuzi kwa pamoja. Nyuzi ziilizotumika kufumba begi hili ni laini lakini lenye nguvu. Linaonyesha ubunifu wa mkono wa mfundi. Begi hili pia limetengenezwa kwa mkanda.

Soko hili lina matunda mengi, yakiwemo , mapaipai, machungwa , matufaha na ndizi. Muuzaji ameshika tama, anaonekana akiwa katika mafikira mengi na pia kando yake kuna kikapu ambacho wateja wanatumia kununua matunda yenyewe.

Katika soko hili tunaona matunda ya aina tofauti ndizi, mananasi, maembe na pia machungwa. Kando yake kuna mama amesimama amevalia blauzi nyeupe.

Soko hili la mitumba linaonekana kuwa na shughuli nyingi. Kuna wanunuzi wanaojaribu kuchagua wengine wameinama na pia kuna wafanyabiashara wanaojaribu kutangaza ili kuleta wateja karibu.

Katika soko hili, pana watu wawili wanaoonekana kukaa, na viazi vimemwagwa chini kwenye udongo. Kando yake pia, panaonekana magunia na soko lenyewe linaonekana kuwa chafu na halina mvuto.

Duka hili linaonekana kuuza mchanganyiko wa vyakula vyote. Tunaona mayai kwenye kreti, maharagwe kwenye magunia na pia matunda, ndizi na viazi.

Soko hili, limo katikati ya jiji. Kando yake, pana mapipa ya kutupa taka. Kwa umbali pia, tunaona maandishi yaliyoandikwa kwenye ukuta. Usafi wa mazingira ni jukumu lako wewe mwenyewe.

Soko hili linaonekana kuuza bidhaa nyingi. Pana ndizi zilizoiva na ambazo hazijaiva, maembe, matomoko na pia kuna wateja wanaonekana wakitembea katika soko wakijaribu kununua matunda yenyewe.

Nyumba iliyojengwa kwa mtindo wa kisasa, ina paa la rangi nyeusi. Imesimama kwenye eneo la udongo wazi. Kando yake pana anga yenye mawingu meupe na bluu, ikionyesha kuwa hali ya hewa ni nzuri. Eneo la karibu na nyumba linaonekana kuwa wazi, na mimea mingi inamea.

Nyumba ya kifahari yenye muundo wa kuvutia na wa kisasa ina balcony kubwa iliyo juu na viti vya kupumzikia. Pia, imezungukwa kwa uzio wa kisasa wa chuma na kioo inayoipa nyumba hii mwonekano wa hali ya juu.

Nyumba hii inaonekana kuwa imejengwa kwa miundo ya kisasa. Ina madirisha makubwa na vioo vya kuvutia. Pia anga inaonyesha kuwa na mawingu mazito, uwezekano ya kwamba mvua inaweza nyesha wakati wowote.

Nyumba kubwa ya kifahari inafanana na ghorofa ya kisasa. Ina muundo wa kuvutia, na vioo vikubwa vinavyorefusha mwonekano wa kisasa. Mbele yake pana bara safi la kuogelea na pia mazingira yanaonekana kuwa safi na yaliyopangwa.

Nyumba ya kisasa imejengwa kwa mtindo wa vutia, ikiwa nadhifu na mwenye mwangaza mkali wajua. Pia, pembeni kuna mimea ya kibichi iliopandwa kwa ustadi, inayeleta uhai hewa safi na mvuto wa kiasili katika mazingira na makazi haya.

Jengo la ghorofa ambalo bado liko katika hatua za ujenzi linaonekana kuwa na miundo ya chuma na saruji likionyesha kazi ambayo inaendelea. Kwenye upande mmoja wa jengo kuna pango kubwa ambalo limeandikwa Mwananchi Credit na namba ya simu ya kuwasiliana.

Jengo refu la kisasa la mali isiyohamishika, linainuka juu katikati ya mji, likiwa na madirisha mengi ya vioo yanayong'aa na muundo wa kuvutia wa kisasa. Kando ya jengo hili, pana kibao kikubwa ambacho kimeandikwa, Omega Mabati.

Bango lenye rangi ya samawati na nyeupe linaonekana ikitangaza ukakishaji wa nafasi ya ofisi. Kwenye bango pameandikwa nambari ya simu0741995515.

Nyumba hii inaonekana kukamilisha majengo hivi karibuni. Imepitiwa na nyaya za stima, na pia kuna bango la tangazo la kukaribisha wanakodi.

Pana ujenzi wa ghorofa unaoendelea, nyumba yenyewe imepambwa kwa rangi ya samawati. Mjengo umezungukwa kwa mabati na anga inaonekana kuwa tulivu na hewa safi na shwari kabisa.

Pana jumba kubwa kama vile kasri, lina madirisha mawili na mlango. Kando yake pia kuna gari lililoegeshwa, na ua unaozunguka nyumba. Pia kuna mtu anaonekana kurembesha nyumba.

Kuna mashamba makubwa ambayo yana miti na mengine majumba makubwa yamejengwa. Kwa umbali, tunaona milima na anga inaonekana ya utulivu yenye rangi ya samawati au buluu.

Nyumba hii ya rangi ya chungwa ina paa la kuvutia na dirisha makubwa ya vioo na mlango wa mbele uliopambwa kwa kisasa. Kuna pia barabara ya mawe inayoelekea kwenye mlango mkuu. Mandhari yote inaonyesha nyumba ya kifahari.

Pana nyumba inayoonekana kuwa ina ghorofa zaidi ya tano na pia lango lake ni la rangi ya nyeusi. Kando yake imezungukwa na ua na mawe na pia pana maua yaliyopandwa ilikuleta mvuto zaidi.

Ndani ya jumba kubwa la kisasa la manunuzi, kuna sehemu ya matunda iliyoandikwa kwa usafi na kuvutia. Mananasi yamepangwa vizuri juu ya rafu, na kioo safi yakimulikwa kwa taa angavu zinazoonekana, kufanya rangi ya manjano ya mananasi ing'ae.

Njia kuu ya duka kubwa lenye bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Katikati, pana trei kubwa iliyojaa matunda ya chungwa na tufaha. Matunda yanaonekana kuwa na rangi ang’avu, pia yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Karibu na matunda haya, kunaonekana kuwa na wateja wanaopita wakiwa kwenye shughuli zao.

Njia pana katika duka kubwa limepangwa mahususi kwa ajili ya bidhaa za usafi wa nyumbani. Kwenye rafu ndefu zimejaa sabuni za maji za aina mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa chupa. Pia pembeni kwenye rafu kuna poda za kufulia nguo kwenye pakiti ndogo.

Sehemu ya bidhaa za urembo na utunzaji wa ngozi inaonekana katika duka kubwa. Mashelfu yamepangwa kwa mpangilio mzuri yakiwa yamejaa chupa za losheni, krimu na mafuta ya ngozi na bidhaa zingine za usafi wa ngozi. Pia kuna rangi tofauti za kuvutia, nyeupe, dhahabu na zambarau.

Ndani ya supamarketi kubwa ya kisasa kuna sehemu maalum ya vifaa vya kielektroniki ambapo mashine za kufua nguo zimepangwa kwa mpangilio mzuri mashine hizi zinarangi tofauti kama ya fedha nyeusi na zimeandikwa maelekezo kwa ukubwa na mzigo.

Ndani ya duka kuu, kuna korido ndefu iliyopangwa kwa mpangilio mzuri. Kwa upande mmoja kuna vinywaji kama vile sharubati na upande mwingine kuna vitafunio kama biskuti, peremende na mikate midogo. Mandhari ni ya kuvutia.

Katika duka kuu hili panaonekana kuwa na sehemu ambayo ina vitafunio, nyama na pia viungo vya kupikia kama vile iliki na panaonekana kuwa na mwangaza mzuri unaoangazia bidhaa hizi.

Vikombe vya chai vilivyopambwa kwa ustadi mkubwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu za duka kubwa la kisasa. Kila kikombe kina mtindo wake wa kipekee wa mapambo. Baadhi vina michoro ya maua madogo madogo, vingine vina mistari ya dhahabu na pestiri.

Afisa wa huduma kwa wateja anamkaribisha mteja kwa tabasamu, akimsikiliza kwa makini na kumpa suluhisho kwa haraka. Hali hii inaonyesha uwajibikaji na ubora wa huduma katika taasisi hio.

Njia pana katika duka kubwa limepangwa mahususi kwa ajili ya bidhaa za maziwa. Zote ziko kwenye rafu ndefu zilizopangwa vizuri ambamo kuna bidhaa mbalimbali kama vile mtindi ambayo zimepakiwa kwa vikombe vidogo vya chupa na pia plastiki.

Ndani ya duka kubwa panaonekana rafu zilizojaa bidhaa kwa ajili ya usafi wa nyumbani. Kwenye rafu hizi, kuna sabuni za maji za aina mbalimbali zikiwa zimefunganizwa kwenye chupa. Pia, kuna sabuni za powder za kufulia zikiwa kwenye pakiti kubwa na ndogo.

Nyama zimepangwa vizuri ndani ya sanduku la kioo la wazi kwenye sehemu ya kuuza nyama katika supamaketi. Vipande vya nyama vimegewanywa kulingana na aina kama vile nyama ya ng'ombe, kuku na samaki na vimewekwa juu ya trei za plastiki na kuwa na barafu ya kudumisha ubichi wake.

Duka kuu kwa jina Cleanshelf, linaonekana kuuza bidhaa nyingi. Kando tunaona kibango kilichoandikwa maji, soda, sharubati, mkate na pia vitafunio. Kando yake pia pana mhudumu anayesaidia wateja katika ununuzi wa bidhaa hizi.

Duka kuu linauza bidhaa mingi tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa katika rafu kwa mpangilio mzuri. Pana pia wateja tofauti wanaojaribu kununua vitu kadhaa na kando pia pana mhudumu.

viatu vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu yake. kuna aina mbalimbali kama vile rubber ,vya ngozi ,vya wazi, vya watoto aina zote. pia vyote ni safi na vimepangwa kwa rangi na ukubwa.

Duka inaonekana kubwa na picha nyingi zilizopangwa kwa mpangilio mzuri katika rafu .Duka lenyewe limesafishwa na kuonekana nadhifu. Juu pia panaonekana mataa mingi yanayoleta mwangaza.

Katika sehemu hii ya duka kuu panaonekana matunda ya aina tofauti ,kuna matufaa ya kijani mengine ya waridi bei zake zimeandikwa shilingi mia mbili hamsini na nane kutoka kwa thelathini sitini na tisa kando yake pina pna troli ambayo imejaa bidhaa.

Duka hili kwa jina carrefour linaonekana kuandikwa masaa ishirini na manne. Kwa lango lake, pana walinzi wawili ambao wameshika doria na kando yake pia kuna magari yanayoonekana kuegeshwa na pia kuna bango ambalo limeandikwa "hakuna kupita hapo".

Hili ni duka kuu. Linauza aina nyingi za matunda, mwanzo kuna mananasi, matikiti maji, mapapai, matufaha, matomoko na pia kwa upande mwingine tunaona kwamba wanauza aina ya mboga ya kiasili.